Taa kubwa za barabarani zenye rangi ya njano zilizoshikiliwa na chuma maalumu, zikionyesha alama nyekundu kuashiria kusimama kwa vyombo vya usafiri barabarani.

Barabara ya lami yenye mistari ya njano, inayotumiwa na vyombo mbalimbali vya usafiri pamoja na watembea kwa miguu, ambao wanapita pembezoni mwa jengo kubwa ambalo lipo karibu na barabara hiyo.

Wanaume waliopo kwenye eneo la takataka. Wakiwa na spedi na jembe, wakikusanya takataka hizo kwenye matoroli na kuziweka kwenye gari maalumu lililopo karibu yao ili zikatupwe mahali salama zaidi.

Gari kubwa likiwa limesimama karibu na eneo la takataka ili kuzikusanya kutoka kwa wakusanyaji wenye nguo za rangi ya bluu wanaoziingiza katika gari hilo ili zikatupwe mahali salama zaidi.